Kuna duka ambalo linauza kila aina za mapambo, kwa hivyo anayehitaji kupamba nyumba au mahali yake yoyote, ni sharti, kama ibada, akuje duka hili na anunue anayohitaji yoyote ili apambe nyumba.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye sokoni. Soko hii inauzwa kila aina za bidhaa si nguo, si vyombo na kadhalika kwa hivyo watu walikuja kununua hizi vyombo.

kuna kampuni ambayo imejaa kila aina za magari si meusi si mekundu na kadhalika gari hizi ni za aina ya taxi kwa hivyo anayehitaji kununua gari anaweza kuja kampuni hii na apate

Kuna soko ambayo inauzwa kila aina za mboga kama vile sukuma, kabeji na kadhalika, kwa hivyo wanunuzi wanaenda sokoni ili wanunue mboga wanaohitaji.

Kuna magari mengi yaliyoegeshwa kwenye maegeshoni. Magari haya yana kila rangi, si meusi, si mekundu, si meupe na kadhalika. Kwa hivyo, anayehitaji kununua gari, ni lazima akuje hapa ili apate.

Kuna pesa mingi ambazo ni mamia Zilizokusanywa pamoja. Pesa hizi ni za noti za nchi ya Kenya, inaweza kuwa imetolewa kwenye benki au pengine inapelekwa benki ili waweke.

Kuna magari mengi ambayo ni aina ya taksi yaliyoegeshwa kwenye maegeshoni, magari haya ni ya kila rangi si meusi, si meupe na kadhalika. Kwa hivyo anayehitaji kununua gari yoyote anaeza fika hapa.

Kuna duka ambayo inauza kila aina za bidhaa, pia duka hii iko na mpesa, kwa hivyo anayehitaji kutoa au kuweka pesa kwenye simu anaweza kuja hapa. Na pia kuna watu waliokaa mbele ya duka.

Kuna duka ambayo inauzwa kila aina za bidhaa. Duka hii pia iko na Mpesa, anayehitaji kutoa au kuweka pesa kwenye simu anaweza kuja hapa na kuweka. Kuna mwanamke aliyesimama huku akinunua.

Kuna mwanaume na watoto wake waliokaa kando yake wanaokula chakula. Pia kuna glasi ya maji mbele yao. Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele uku wakitabasamu. Nyuma yao kuna mwanamke aliyesimama.

Kuna mtu mmoja aliyeshika maelfu mingi za pesa ambazo ni za noti ya nchini kenya. Pesa hizi inaweza kuwa imetolewa au pengine ina pelekwa benki ili waweke hiyo benki.

Kuna kila aina za gari yaliyoegeshwa kwenye maegeshoni. Magari haya yana kila rangi, si meusi, si meupe na kadhalika. Kwa hivyo anayehitaji kununua gari yoyote, ni sharti au ni lazima akuje hapa ili apate.

Kuna magari kadha wa kadha yalioegeshwa kwenye kiwanja yenye miti mirefu. Ndani ya kiwanja huu kuna watu wanatembea huku wengine wakisimama. Pia, kuna mahema yaliojengwa huko nyuma ya magari.

Kuna mkono ilioshika simu ya skrini ya kisasa. Simu hio iko kwa apu ya M-PESA uku akilipa pesa kwenye lipa na M-PESA. Kwa hivyo huyu mtu alinunua kitu kwenye duka.

Kuna viazi vimewekwa ndani ya ndoo nyeupe na moja ya rangi ya bluu ambazo zimejaa hadi juu. Viazi hivi huenda ni vya kuuza, pia kuna karoti zimepangwa kwa safu juu ya meza au sinia la rangi ya pinki. Kando na hiyo kuna pilipili chache za kijani upande wa kushoto wa karoti.

Kuna fungu la vitunguu lililofungwa pamoja na kupangwa vyema. Vitunguu hivi ilitoka kwenye shamba na linawekwa kwenye lori ili kupelekwa sokoni au pengine inapelekwa mahali pengine ili wauze.

Kuna pesa mengi za maelfu zilizopangwa kwenye meza. Pesa hizi ni za noti ambazo ni shilingi ya Kenya. Inaezakuwa pesa hizi imetolewa kutoka benki ili itumiwe inavyohitajika.

Kuna magari matatu yaliyosimama kwenye laini. Magari hayo yanaonekana yakiwa yameegeshwa kando ya barabara au katika maegesho na linaonekana kuwa la kifahari kutokana na muundo wake na chapa.

Kuna mkono inayoshika simu ya kisasa yenye skirini ya kugusa simu hii iko kwa apu ya M-pesa mtu huyu hua anatumia lipa na M-pesa kulipa pesa au kutoa pesa kwenye M-pesa.

Kuna kibanda inachouzwa aina aina tofauti za mboga na matunda kama vile nanasi, tikitiki maji na kadhalika. Kibanda hiki anayehitaji chochote anaweza kuja na kununua kutoka mtu huyu.

Kuna maelfu za pesa zilizowekwa juu ya meza. Pesa hizi ni noti ya Kenya. inaweza kuwa imetolewa kwenye mpesa au ni mtu ametoa kwenye jipu lake.

Watu wengi wenye mchanganyiko ya wanaume na wanawake walikusanyika katika ukumbi huu. Watu hao walibaa nguo tofauti tofauti ya kila aina. Chini pia kuna magunia iliyojaa.

Mkono aliyeshika pesa ya elfu moja na hamsini juu ya meza, pesa hizi ni ya noti ya kenya. Mtu huyu anaweza kuwa anaenda kununua kitu kwenye duka au pengine anapeleka benki ili awekewe simu.

Kuna duka iliyo sokoni ambayo imeandikwa Mount Kenya Milk Depot, duka hii inaweza kuwa inauza aina ainati za maziwa. Kuna wateja wawili waliosimama dirishani huku wakinunua kitu kutoka duka hii, kuna wengine wamekaa huku mbele na mwingine akitembea.

Soko ambayo inauza aina ainati ya mboga na matunda, baadhi ya mboga na matunda inayouzwa katika soko hii ni kama vile paipai, kitunguu, hoho, dhania, ndizi nakadhalika. Watu wengi huwa wanakuja soko hii ili wanunue wanayohitaji.

Kuna mkono iliyoshika pesa ya elfu ambazo ni noti ya shilingi ya nchini Kenya. Pesa hizi ni za kuwa ni mtu aliyepata faida kwenye biashara yake au pengine imetolewa kwenye benki ili wanunue kitu.

Kuna duka inauzwa aina ainati za mboga na matunda kama vile ndizi, paipai, machungwa, kitunguu, viazi na kadhalika. Mboga hizi zilipangwa vyema kwenye rafu, pia kuna mteja anayenunua kitu kutoka duka.

Kuna mkono iliyoshika maelfu za pesa ambazo ni noti za kenya, pesa hizi inaweza kuwa imetolewa au inapelekwa benki au pengine inaweza kuwa ni mtu anayepata faida kutoka biashara yake.

Kuna aina kadhaa za magari yanayoegeshwa katika uwanja huu. Kando ya magari hayo, kuna umati wa watu ambao ni mchanganyiko wa wanaume na wanawake waliosimama huku wakipiga gumzo.

Kuna duka inayouzwa aina kadha wa kadha za bidhaa. Baadhi ya bidhaa hizo ni kama vile mayai, keki, maziwa ya kila aina kama vile maziwa ya Delamare, na zingine vingi.

Kuna mtu alishika simu uku akiguzaguza, anatoa pesa kwa M-PESA. Kuna mwingine aliyesimama kando yake anayevaa koti meusi, huyu ana pesa mkononi akihesabu hio pesa.

Kuna kibanda kidogo kinacho uzwa aina ainati za mboga kama vile viazi, kitungu, nyanya na kadhalika. Mboga hizo kila mmoja ilipangwa kivyake na ikaweka pamoja.

Mwenye duka ambalo linauza vitu vingi vya kujirembesha kama vile pete, mkufu na kadhalika . Wasichana wote ambao wanahitaji kurijirembesha ni sharti kama ibada wakuje duka hili na wanunue wanavyohitaji.

Kuna magari kadha wa kadha yaliyoegeshwa kwenye kiwanja, juu na chini. Magari haya kila rangi iko. Si mekundu, si meusi, si bluu na kadhalika. Pia huko juu kuna watu walisimama kwenye laini na wote wamevaa funana mweupe.

Vitambaa vimepangwa kwa mpangilio penye rafu ya mbao. Kila kitenge kina muundo tofauti na rangi angavu kama nyekundu, njano, bluu, kijani na zambarau. Pembeni kushoto kuna vipande vya kitenga vilivyokatwa na kuwekwa kwa mfano wa kuonyesha wateja aina za miundo. Kuna pia kamera ya usalama upande wa kulia juu ya vitambaa.

Kuna aina kadhaa wa kadha wa magari yaliyo kwenye laini yenye meigeshoni. Kila gari lina mchanganyiko ya rangi ya meusi na meupe, isipokuwa moja inayonekana bluu. Pia kila magari ina vioo.

Kuna duka ambayo inauzwa kila aina za bidhaa. Pia duka hii iko na Mpesa kwa hivyo anaye hitaji kutoa au kuweka pesa huwa anaeza kuja hapa. kuna mwanaume aliyekaa nje ya duka huku akiuza.

Kuna mwanamke na mwanume waliovaa suti meusi huku wakimwangalia fomu na kutabasamu kando yao kuna gari meupe na pia kuna miti miwili inayoonekana.

Kuna gari moja ambayo ni aina za matatu iliyoegeshwa kwenye maegeshoni. Gari hii ni ya nchi ya Kenya. Pia gari hii hubeba watu waumma hadi sokoni kwa hivyo watu hulipa pesa kidogo.

Kuna magurudumu kadha wa kadha yaliyopangwa vyema sana. Magurudumu hayo yote yanafanana na ni rangi ya meusi tititi. Wote wanauzwa kwa ukumbi huu.

Kuna kampuni kubwa ambayo maziwa huuzwa, kuna aina ainati za maziwa, kwenye kampuni hii. Pia kuna nwanaume aliye simama huku akipima maziwa kwenye jagi.

Kuna kibanda au soko za mboga inayouzwa aina kadha wa kadha za matunda na mboga kama vile ndizi, nyanya, viazi, machungwa, tikitiki maji na kadhalika.

Kuna soko ambayo inauzwa aina ainati za mboga kama vile kambichi, sukuma na kadhalika. Sukuma hizi zilitolewa kwenye shamba na kupelekwa kwenye sokoni ili wauze na wafanyabiashara wapate faida nyingi.

Kuna kibanda kidogo inayouzwa samaki. Samaki hawa wamepikwa vyema na wakaeka juu, ili, wateje waone samaki wanao uza. Muuzaji wamekaa huku wakingoja wateja wakuje na wauze.

Kuna soko ambayo inauzwa nguo za kila aina, soko hii watu wengi hukuja ili kununa nguo yao wanao hitaji si mwanamke si mwanaume wote hukuja hapa.

Kuna magari mingi ambayo ain aya taxi yaliyoegeshwa kwenye maegeshoni. Magari haya yana kila rangi si meupe si mekundu si bluu na kadhalika. Yeyote anayehitaji gari hukuja hapa.

Kuna duka ambazo zinauzwa aina kadha wa kadha za bidhaa. Pia, duka hii ikiwa na Mpesa, anayehitaji kutoa pesa au kuweka pesa kwenye simu anaweza kupata hapa. Pia, duka hili linatengenezwa na picha.

Kuna duka ambayo ni kubwa sana ambayo ni duka ya kisasa inavyojulikana kama supermarket. Duka hii inanunuliwa kila aina ya kitu, si chakula, si vyombo, si mboga na kadhalika.

Kuna jengo kubwa ambalo ni mzuri sana, ndani ya jengo hili kuna magari aina ainati ambayo imeegeshwa, magari haya kuna aina ya kila rangi, si meupe si mekundu na kadhalika. Magari haya yanauzwa, anayehitaji gari yoyote anakuja hapa na kununua.

Kuna pikipiki inayouzwa. Pikipiki hiyo ni rangi nyeusi tii ti ti. Pia iko na helmet ya kuweka kichwa. Pikipiki hiyo, hapo juu pesa ya mwaka moja ni shilingi elfu nne, pesa ya mwezi sita ni shilingi elfu mbili mia tano. Hapo chini pia imeandikwa nambari mbili.

Kuna magari mengi ambayo ni aina ya taxi ya kila rangi si meupe si bluu na kadhalika yaliyo egeshwa kwenye maegeshoni. Magari haya yote ni ya nchi ya Kenya kwa sababu yalibadikwa bendera ya Kenya.

Kuna soko inayouzwa kila aina ya za mboga, baadhi za mboga izo ni kama vile nyanya, viazi, kutungu na kadhalika ambayo zilipingwa vyema na ni safi sana, pia kuna hema iyo jengwa ili iwazuei jua.

kuna mafungu ya ndizi ambayo ni ya rangi ya jano yaliyo tolewa kwenye shambani na hatimaye ikapelekwa sokoni ili watu wauze, na mwenye shamba apate faida kutoka ndizi hii

Kwenye gari kubwa la kubeba magari ilikwa barabarani. Gari hilo limebeba magari mengine juu na chini likiwa na jumla ya magari kadha yanayosafirishwa. Hii ni nji ya kawaida ya kusafurisha magari mapya.

Kuna mkono aliyeshika mchanganyiko ya pesa mingi kama za elfu na ya shilingi mia tano. Pesa hizi ni za noti ambazo ni za Kenya. Pesa hii inaeza kuwa imetumiwa kwenye benki au pengine inawekwa benki.

Kuna mkono inayoshika maelfu ya pesa ambayo ni noti au sarafu ya Kenya huku akihesabu. Pesa hii inaeza kuwa ametolewa kutoka M-pesa, pia, kando yake kuna kompyuta.

Kuna duka ambalo lina aina mbili za jokofu au fridge .Kuna fridge ya kuekea maziwa ya kila aina. Kwa hivyo anayehitaji maziwa baridi hukuja hapa na kununua. Pia hiyo ingine ni yakueka mafuta.

Kuna soko inayouzwa aina kadha wa kadha za vitu. Vitu hivi ni kama vile viatu vya kila aina, nguo ya kila aina, iwe ya mtu mzima au mtu mdogo na vingine vingi.

Kuna magari ya kila aina na kila rangi kama vile meupe, meusi na kadhalika huwa imepanga laini kwenye maegishoni au kwenye kiwanjani gari haya ni za kuuza.

Kuna pesa mingi za maelfu iliyokusanywa pamoja ambayo ni za noti ya Kenya. Pesa hizi inaeza kuwa imetolewa ama pengine inapelekwa kwenye benki, ama inaeza kuwa faida ya mtu aliyepata kwenye biashara yake.

Kuna duka kadhaa wa kadhaa hapo sokoni, kuna saluni ya urembo ambayo wanawake huenda kujirembesha kila mahali, huku kando pia kuna duka la mpesa ambalo watu hutoa pesa. Kando pia kuna mwanamke anayeuza kitu.

Kuna magari kadha wa kadha yaliyoegeshwa kwenye maegeshoni. Magari haya yote ni mapya. Kila rangi yanapatikana humu. Kuna mweusi, bluu, mekundu na kathalika.

Picha ya gari jipya ambayo ni matatu iliyoegeshwa kwenye maegeshoni matatu hii husafirisha watu wengi. Kwa hivyo ni gari ya umma au gari la kusafiri la umma. Watu wengi huwa wanapenda gari la umma kwa sababu huwa wanalipa pesa ndogo.

Kuna mkono iliyovalia saa meusi huku akishika maelfu za pesa ambazo ni za noti za kenya pesa hizi inaeza kuwa imetolewa kwenye benki au pengine M-pesa yeyote karibu ili watumie .

Kuna duka ambayo imepangwa vyema na inakaa safi sana. Duka hizi zinanunuliwa kila aina za maziwa. Mtu yoyote anayeitaji aina za maziwa huwa anakuja hapa na kununua.

Kuna magari kadha wa kadha yaliyoegeshwa kwenye maegeshoni. Magari haya yalipangwa kwenye laini pia ina kila aina ya rangi, si nyeusi, si nyeupe, na kadhalika.

Kuna duka inayouzwa kitu ya kujirembesha na waschana kama vile mkufu, pete, shangili na kadhalika. Waschana huwa wanakuja hapa kununua hizo vitu ili wajirembeshe.

kuna duka za M-pesa inauzwa aina kadha wa kadha za bidhaa. Duka hizi pia huuzwa maji za kila aina. Karibu ya duka hii kuna wanaume wawili waliokaa kwenye benchi huku wakiangalia kitu.

Kuna duka la viatu, duka hili linauza viatu vya ainati kama vile buti, viatu hivi vilipangwa vyema sana, huku vingine vilifungwa juu na kamba.

Kuna mkono inayopeana pesa mingi za maelfu, ambazo ni za noti za nchi ya Kenya, pesa hizi inaezakuwa inawekwa kwenye benki au pengine mtu ananunua kitu.

Kuna kibanda kidogo kinachouzwa aina aina tu za matunda. Baadhi ya matunda haya nikama vile maparachichi, maembe na machungwa na mengine mengi. Pia kuna karatasi jeupe inalowekwa mnunuzi anachonunua.

Kuna magari mengi yalioegeshwa kwenye maegeshoni. Magari ni aina ya taxi ambayo yana kila rangi si meusi si meupe na kadhalika. Kwa hivyo anayehitaji kununua gari ni sharti akuje hapa.

Kuna maduka yanayouza bidhaa wa aina ainati, si unga wa ngano, si sukari si mchele nakadhalika. Pia kuna duka yenye iko na mpesa mbele ya maduka hayo, kuna watu wanaouza matunda kama vile ndizi, tikiti maji nakadhalika

Kuna magari yaliyoegeshwa kwenye maegeshoni ambayo ni Mercedes. Magari haya yana kila rangi si meusi si meupe na kadhalika. Anayehitaji kununua magari yoyote anaeza fika hapa.

Kuna magari kadha wa kadha yaliyoegeshwa kwenye maegeshoni. Magari haya yalipangwa kwenye laini na yana kila rangi, si meupe, si mekundu na kadhalika. Anayeitaji kununua magari yoyote ni sharti akuje hapa

Kuna duka ya mawe inayouzwa kila aina za bidhaa. Duka hii pia imeandikwa jina ya M-PESA. Anayehitaji kutoa pesa anaweza toa wakati wowote. Pia huko juu imeandikwa nambari anayehitaji kumpigia anaweza mpigia wakati wowote.

Kuna aina ainati ya mabasi yaliyoegeshwa kwenye maengeshoni. Mabasi haya yote ni mapya kuna ya rangi ya njano na mengine ni meupe. Mabasi haya yanaweza kuwa ni ya bei. Mtu yeyote akiyaitaji anaweza kuja hapa na kuyanunua.

Duka inayouzwa kila kitu kama vile vinywaji vya kila aina, mboga za viazi na pia kuna mpesa, kwa hivyo anayehitaji kutoa pesa au kuweka pesa kwenye benki anaeza kuja hapa.